Hii ni pango iliyo tengenezwa aswaa kwa shughuli za HOUSE INSURANCE ambapo kuna mwanaume aliyevalia suti huku akiwa anatabasamu, amevalia shati nyeupe na pia ako na tai ilio na mistari pia kando yake kuna nyumba kubwa iliyojengwa na mawe.

Hii ni eneo la kufanya biashara au soko ambapo kuna vitu mingi ya kuuza, kuna nyanya, vitungu, karoti, dahania pia kuna machungwa ambapo zingine zimewekwa kwenye plastiki na inaonekana kuwa na maharagwe na pia kuna plastiki ya kupima.

Hii ni kundi ya pesa ambayo imewekwa pamoja, inaonekana kuwa hii ni pesa ambayo ilitumika kitambo katika nchi ya Kenya. Kwenye pesa hii kuna maandishi ya shilingi mia moja, kuonekana kuwa hii ni shilingi mia moja. Pia kuna picha ambaye inaonekana kuwa ni ya rais aliyekuwa wa jamhuri wa Kenya.

Hii ni kundi la ndizi ambazo zimepangwa. Zingine zikiwa zimeiva, zingine iko katika harakati za kuiva na zingine zikiwa zimeiva sana. Zimewekwa juu ya gunia moja inaonekana kuwa ni nyeupe na pia kando yake kunaonekana kuwa kuna treli ya mayai.

Hili ni jengo ambayo ni kubwa sana. Inaonekana kuwa ni mahali pa kufanya biashara au mahali pa kuuza magari. Kando ya magari kuna mti ambayo inaonekana kuwa imepandwa ama ni ya mapambo. Pia kunaonekana mtu kwa umbali ambaye amevalia shati ya chungwa.

Hii ni bango inayoeneza ujumbe kuhusiana na health insurance , ambapo kuna watu watatu wanaoonekana kuwa ni familia. Kuna mwanamke, mwanaume na mtoto, wote wakiwa wametabasamu, huku mwanamke akiwa ameshikilia kitu kinachoonekana kuwa ni karatasi.

Hii ni eneo wazi ambao kuna gari ambalo limeegezwa huku. Kuna mwanaume ambaye amevalia kofia ilio kijani kibichi uku akiwa amesimama au amekalia kwenye hili gari. Hii gari hutumika sana sana haswa kuamisha mizigo.

Hii ni bango ambayo inaonekana ni ya Life Insurance, kuna watu watatu; mwanaume, mwanamke na mtoto mmoja wote wakiwa wametabasamu huku wanaonekana kuwa ni familia huku mtoto akiwa ameshikiliwa na wote wawili.

Hili ni eneo la kufanyia biashara. Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama kwenye mlango iliyo na maandishi ya Mpesa, huku akiwa amevaa hijabu yake, na pia ameshikilia kibeki nyeusi kwenye mkono wake. Pia hii kuna duka iliyo karibu iliandikwa bei nafuu.

Hizi ni noti ambazo zimeweza kupangwa kwenye meza, inaonekana kuwa ni noti ambayo inatumika haswa kwenye nchini ya Kenya, kuna noti ya elfu moja mia tano na mia mbili, zote zikiwa zimewekwa kando kando.

Hili ni soko ambapo kuna vitu mingi sana vinavyouzwa kwenye hili soko. Kuna vitunguu, kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna dania. Pia kuna watu ambao wako kwenye harakati ya kununua ambaye ni mwanaume na mwanamke. Wote wakiwa wamesimama kuangalia vitu ambazo wananunua.

Kuna watu wawili ambao wamevaa mavazi yanayofanana, wamevaa suruali ya rangi ya nyeusi, huku wakiwa wamevaa Makoti zinazofanana, wamevaa pia kofia ya kinga kwenye vichwa zao na wako katika pikipiki kumaanisha kuwa moja wao ni mwendeshaji na mwingine ni mwahabiria.

Hili ni duka au kioski chenye mashine ya kuuza bidhaa kitomatiki nchini Kenya. Upande wa kulia kuna mashine kubwa ya buluu ilioandikwa Tasmart Milk ATM juu yake. Ina puto kubwa la maziwa , picha za ngombe na maneno Fresh Pasteurized maziwa. Hii inaashiria kuwa inatoa maziwa safi yaliyozindikwa.

Kuna lori moja refu ambayo inajulikana kama trela ambayo sana sana inatumika kubeba magari. Kuna magari mingi ambazo zimewekwa katika hii trela labda ili kusambaza katika eneo zingine. Kwenye barabara hii imetengenezwa na lami na kando ya hiki barabara kuna miti mingi ambazo zimemea.

Hii ni familia ya watu wanne. Kuna mama, baba na watoto wawili. Wote wakiwa wanaonyesha tabasamu kwenye nyuso zao. Mtoto moja akiwa ni msichana na mwingine akiwa ni mvulana. Wote wakiwa na chakula kwenye sahani yao huku wakiwa wameshikilia vijiko.

Kuna magari ambazo zimeegezwa katika eneo hili. Magari haya yana rangi tofauti. Kuna magari yaliyo na rangi nyeusi na nyingine ikiwa na rangi nyeupe. Pia watu wanaonekana kuwa katika harakati zao. Kuna mmoja ambaye amevalia koti lake refu lililo na rangi jeusi.

Hili ni soko ama ni eneo la kufanya biashara, kuna watu wengi ambao wamekusanyika wengine wakiwa wauzaji na wengine wakiwa wanunuzi. Pia kuna vitu mingi haswaa matunda machungwa na pia kuna mboga zinazo onekana kua ni ya rangi ya kijani.

Hii ni programu inayoitwa kopokopo ambayo inaonekana kuwa ni zanaa rahisi kwa biashara kuna sehemu ya kuingiza baruapepe na neno la siri, na pia kuna kitufe cha kuingia, upande wa kulia kuna mwanamke ambaye anakaa kuwa natazama kwenye simu lake.

Hili ni soko la biashara kuna watu wengi sana wanawake kwa wanaume ,watoto kwa wazee pia kuna watu ambao wako katika harakati yao kuuza huku wengine wako katika harakati ya kununua kuna matunda inayoonekana viazi na pia kuna ndizi.

Kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanaume amevaa shati lenye mikono mirefu ya rangi nyeupe huku wote wawili wakiwa na tabasamu. Wote wawili wanaangalia kwenye kijikarataasi ama kitabu ya rangi nyeupe.

Kuna mwanamke akitumia mashini ya Milk ATM, mashine hii inaonekana kua na nembo ya LB bes scar . Upande ya juu kulia, mwanamke huyu amevalia koti jeupe na anaonekana akishugulika na vifungo au skrini ya mashini.

Hii ni soko lililo kaa wazi, Kuna aina tofauti ya vyakula zinavyouzwa hapa. Kama kuna malenge, kuna mananasi na kuna mahindi . Pia kwa umbali kunaoneka kuwa na avocado .Kuna mtu ambaye anakaa ijapokuwa sura yake haionekani lakini anakaa kuwa ni mwanaume.

Hili ni jengo kubwa ambao imejengwa na ukuta zake zimepakwa rangi nyeupe pia iko na madirisha ya vioo. Kuna magari ambazo zimeegezwa katika eneo hili ambalo inafanya ikue kama ni mahali pa kuuza magari au kufanyia biashara ya magari.

Hili ni duka au kijiwe cha kuuza bidhaa za fundi wa mkono. Labda katika soko la wazi, kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga mikufu bangili na labda mikanda iliyopambwa. Baadhi ya vitu vilivyo vundikwa huku vingine vikiwa vimewekwa kwenye meza bodi. Mwanamke ameketi chini kwenye kiti au benchi akionekana kushughulikia bidhaa zake au akisubiri wateja.

Kuna jengo ambayo yenye imejengwa kwa ustadi sana. Madirisha yake ikiwa ni ya vioo, pia kwenye juu ya hili chumba nyingine kuna manyumba ndogo ambazo zimejengwa pia kuna maandishi ambazo zimeandikwa kama Anziano Insurance agency . Na pia kuna nambari ya simu iwapo mtu atataka usaidizi.

Hili ni soko au eneo la kufanya biashara. Kuna watu wengi sana ambao wako katika harakati ya kununua huku wengine wakiwa katika harakati ya kuuza. Pia kuna kivuli mingi ambayo imetengenezwa na ya rangi tofauti. Pia kuna mikebe zingine ambazo zinatumika sana kubeba vitu haswa nyanya na matunda au machungwa.

Kwa mandhari ya hii inaonekana kuwa hii ni duka ambapo kuna vitu tofauti zinazouzwa, kuna karatasi kinachoning'inia kwenye mlango wa hili duka ambazo zinatumika kubeba mizigo pia hii mlango imepakwa rangi ya kibichi kijani ambayo pia lina maandishi ya herufi iliyoandikwa kwa rangi nyeupe.

Mbele kabisa kunaonekana magari matatu yakiwa yameegeshwa. Gari la mbele kabisa ni la blue , nyuma yake kuna gari ya rangi ya chungwa, na nyuma ya gari hilo lingine cheupe. Magari haya yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kifahari. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa kama eneo la maegesho au karakana kubwa yenye muundo wa chuma au kioo juu yao.

Hili ni njengo moja kubwa iliyopakwa rangi nyeupe ,pia iko na madirisha ya vio , katikati kuna gari moja nyeusi iliyo na ghurudumu nyeusi ,pia kwa pande ingine kuna gari lingine nyeusi kuonyesha kuwa hii inaezakuwa ni chumba cha kuuza magari ama chumba cha kuegeza magari.

Hizi ni noti ambazo ni ya elfu moja. Zinakaa zimepangwa kwenye meza au kwenye sakafu. Hizi pesa ziko na nembo ambayo imeandikwa Kenya. Pia kuna nambari ambazo zinaonekana kwenye noti ya kwanza, na pia kuna nambari ambayo imeandikwa elfu moja.

Kuna nembo ya Jubilee Health Insurance huku kuna mama mwingine ambaye ametabasamu sana huku akiwa ameshikilia mikononi mwake. Pia kuna nambari ambayo mtu akitaka kutuma ujumbe anaweza ituma coverbora kwa hiyo nambari. Pia kuna pesa ambazo zimeandikwa kumaanisha kuwa ukitaka kulipia unaweza lipia mia tano kila mwezi.

Hii ni bango la bima ya pikipiki kutoka Anziano insurance agency, kuna jina ya shirika, kuna huduma aina za pikipiki kuna pia bei za bima, kuna nambari za simu ya mawasiliano iliyoandikwa kwa rangi nyeupe.

Kuna magari mawili yaliyo kuwa yameegeshwa. Gari lililo mbele ni jeupe linaoneka kuwa na mhundo wa michezo au magari yenye nguvu. Likiwa na kofia ya ingini yenye matondo na taa za mbele zenye umbo la mviringo. Nyuma yake Kuna gari lingine ambalo linaonekana kuwa pia jeupe au la rangi nyepesi.

Hili ni jengo kubwa ambayo inakaa kua ni mahali ya biashara . Kuna magari mingi aina tofauti, kuna zingine zikiwa na rangi ya machungwa fedha zingine zikiwa na rangi za buluu na zingine zikiwa na rangi ya machungwa. Pia kuna mti ambayo inaonekana kua imepandwa katika hili jengo.

Hili ni gari ambalo linaonekana kuwa limeegeshwa katika jengo moja, hili gari ni la rangi nyeupe na lina taa nyekundu nyumani mwake, kwenye hiki nyumba kuna mataa mingi ambazo ziko kwa laini kadhaa na zinaonekana zinawaka.

Hili ni mtaa wa biashara, labda katika mji au mji ndogo ambapo shughuli za kibiashara zinafanyika. Upande wa kushoto kuna duka lenye fremu ya mlango kijani kibichi na bango la M-Pesa. Pia kuna mwanamke amevaa hijabu yenye rangi ya zambarau au blue iliyokolea akitembea kuelekea upande wa kulia.

Hili ni chumba ambalo kuna mayai ambazo zimepangwa kwenye plastiki ya rangi tofauti. Kuna plastiki ya kijani, ingine samawati, ingine nyekundu na kuna ingine ya buluu pia kuna ingine ambayo inakaa kua nyeupe. Hizi mayai zimepangwa pamoja alafu ikawekwa kwenye sefo.

Kuna watu watatu, baba, mama na mtoto. Ambayo inaonekana kuwa ni familia moja. Huku baba akiwa ameshikilia komputa ndogo kwenye mapaja yake. Mtoto naye anaonekana kuwa kuna kitu ameiona kwa hilo komputa huku baba na mama wakiwa wanatabasamu na wote wanamwangalia.

Hili ni rundo la sarafu ambazo zinaonekana kuwa za aina tofauti, rangi zikiwa zimewekwa pamoja kwa jinsi zilivyo pangika, zinaonekana kama shilingi za kenya, hasa zile za rangi ya ledha au dhahabu.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia koti jeupe ambayo imeandikwa daima kwenye kifua chake. Huku akiwa ameshuka nywele. Pia Kwa upande mwingine Kuna chupa cha maziwa ambayo imetengenezwa kutumia plastiki ingine likiwa limeandikwa delamere

Kuna gari dogo jeusi lililoegezwa kwenye eneo lenye nyasi, nyuma ya gari hilo kuna magari mengine yaliyo egezwa na baadhi ya watu wanaonekana kwa umbali. Magari haya yanaonekana kuwa na rangi tofauti, kuna nyingine nyeupe ba zingine zikiwa mweusi.

Hili linaonekana kuwa ni soko ya kuuza mapambo, kuna mapambo ya aina tofauti, zingine zikiwa za kuweka mkono, haswa nyingine likiwa na rangi kama bendera ya Kenya . Kuna mwanaume pia amesimama huku akiangalia chini labda shughuli anafanya.

Hii ni bango la Mayfair insurance ambalo kwa mkono wa kushoto kuna mwanume ambaye ametambasamu sana. Mwanaume huyu amefunga kofia cha kinga ya rangi ya bluu kwenye kichwa chake. Huku akiwa amevalia tai kwenye shingo lake na pia ako na saa aina ya plastiki kwa mkono wake.

Hili ni soko , Kuna watu ambao wamekusanyika sana huku wakiwa katika harakati za kununua na kuuza hii inajumuisha wanawake Kwa wanaume na pia kuna watoto Kuna wengine ambao wamekaa chini huku wengine wakiwa wanatembea na wengine wakiwa katika harakati za kununua.

Hili ni soko Kuna watu wako katika harakati ya kuuza na wengine wakiwa katika harakati ya kununua, Kuna nguo aina tofauti pia Kuna vitabu ambazo zinatumika katika kubeba mzigo, Pia Kuna mtu ambaye amevalia shati yake nyekundu na anakaa kuwa ni muuza mahindi choma

Hii ni soko au eneo la biashara ya mboga na matunda, katika safu ya juu, kuna ndoo kadhaa ya plastiki zikiwa nyeupe na zimejaa viazi. Ndoo moja inaonekana kuwa na stika ya bidhaa ya kusafisha, juu yake ikionyesha matumizi ya ndoo hizo kama vyombo vya kuifadhi na kuuza.

Hii ni soko la matunda na mboga labda nje au kwenye duka dogo, mbele kuna ndizi mbichi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye ndoo mbili, pia kuna vitunguu ambazo ni za kijani, nyuma yao kuna chungu cha bidhaa mbali ikiwemoo viazi vitamu.

Hizi ni noti ambazo zinaonekana kuwa zimeshikwa na mkono fulani. Hii ni noti ya mia tano na nyingine likiwa la elfu moja, kwenye noti ya mia tano kunaonekana sura ya mtu mmoja ambaye haijulikani vizuri pia kuna, nambari zilizoandikwa kwenye noti hili.

Hili ni duka la mpesa, ikiwa na mabango makubwa, ya kijani kibichi enye nembo ya mpesa yamening'inia mlangani, ndani ya duka kuna friji, ya vinyuaji pamoja na kiti na vitu vingi.

Hii ni eneo la kufanya biashara, kuna kamba tatu ambayo imepangwa kwenye laini kadhaa iliyo fungwa na kamba. Kuna mwanamke mmoja pia ambaye amevalia shati nyeupe akiwa na suruali nyeusi.

Kuna magari mengi ambazo zimepangwa kwa laini moja. Magari zote zinaonekana kuwa na rangi moja yaani rangi nyeupe. Zote ziko na gurudumu nyeusi na pia ziko na taa za mviringo mbeleni mwao.

Hili linaonyesha rundo la nguo nyingi. Labda zikiwa zimetupwa au zikiuzwa kama nguo za mitumba. Kuna aina mbalimbali za nguo kama vile mashati, suruali na koti. Zimetupwa ovyo ovyo. Juu kidogo ya nguo hizo kuna mtu anayesimama. Labda akichagua au akipanga nguo hizo.

Hii ni soko au eneo la kukusanya nyanya, hasa kwa muonekano kuna nyanya mingi ambazo zimewekwa kwa gredi huku watu wakiwa wanashughulika zingine zikiwa zinapangwa, pia kuna lori moja ambayo iko kando inaonekana kuwa imeandaliwa ili kubeba kutoka huu mtaa hadi mtaa fulani.

Hii ni mtaa ambayo pia inaonekana kuwa ni mtaa au eneo la kufanya biashara. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia kamba tatu nyekundu akiwa ameketi chini, huku ameinamisha kichwa chake kuelekea kwenye stuli lililo karibu naye.

Hii ni gari la kifahari la rangi ya dhahabu au njano kali ambalo linaonekana kuwa limewekwa ndani ya chumba chenye madirisha makubwa ya kioo, labda chumba cha maonyesho ya magari ,juu ya gari kuna muundo wa duara wenye taa zilizoelekezwa chini ukiangazia gari hizo.

Hili ni ofisi moja iliyo kwa jengo lililojengwa .Hii ofisi inakaa kuhusiana na vitu ya kubadilishia fedha ambayo inaitwa sunny Forex Bureau . Hii pia imetengenezwa na glasi au kioo na kwa umbali kunaonekana kua iko na computer ambayo haionekani vizuri.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la kufanyia biashara, kuna duka moja ambalo lina mlango iliyopakwa rangi ya buluu. Pia chini yake kuna kreti moja ambayo inaonekana kuwa ni ya coca cola na lina rangi nyekundu. Kando yake kuna karatasi moja lilbeba chupa za maji.

Kuna mikono miwili ikifanya makabidhiano ya funguo ya gari. Mkono mmoja unatoa funguo na mwingine unazipokea. Juu ya meza kuna karatasi, kalamu na mfano mdogo wa gari ikipendekeza shughuli ya mauzo au kukodisha gari au mchakato wa kumiliki mali.

Hii ni kundi ya watu watatu. Wawili wakiwa wanaume na mmoja akiwa mwanamke. Wote wakiwa na tabasamu kwenye nyuso zao. Mwanamke aliyevalia suti za blue iliokolea ameshikilia kifaa kinachoonekana ni simu, huku wengine wakiangalia.

Hili ni simu mahiri iliyo na menyu inayoonekana kuwa ya huduma za kifedha, chaguzi zilizowekwa kwenye menyu hiyo ni Tuma pesa, toa pesa, nunua muda wa maongezi, mshwari, lipa kwa mpesa, akaunti yangu.

Hili ni uwanja wazi iliyojengwa na mabati. Chini yake kuna lami na kuna magari mingi ambazo zimepangwa kwa laini tofauti. Magari haya yana rangi tofauti kama nyingine ni nyeupe nyingine ni nyekundu na nyingine ni blue .

Hizi ni viatu ambazo zimepangwa kwa laini kadhaa. Viatu hivi vina rangi tofauti kuonyesha hii inaweza kuwa ni inaweza kuwa eneo la kuuza ama eneo la biashara ambapo watu wanaenda kununua viatu zao na wengine wakienda kuuza.

Hili linaonekana kua ni chumba kubwa ambalo linaeza kua ni mahali pa kuegesha magari au mahali pa kuuza magari. Kuna magari tatu ambazo zimepangwa kwenye laini, zote zikiwa na rangi tofauti. Moja ikiwa na rangi nyeupe nyingine ikiwa na rangi nyekundu na lingine likiwa na rangi nyeusi.

Hili ni eneo la kufanya biashara. Kuna duka moja kuu ambayo kuna vitu ambazo zimepangwa mbele ya hili duka ambazo zinakaa kuwa ni chakula. Kuna vitu zingine ambazo ziko kwenye gunia na zimepangwa huku zingine zikiwa kwenye chupa na iko ndani ya karatasi.

Hii ni soko kubwa yenye bidhaa mbalimbali, hasa matunda na mamboga, bidhaa hizi zimewekwa kwenye vikapu vikubwa na zimepangwa kwa wingi, zikionyesha rangi tofauti tofauti. Kuna watu wanaoonekana wakifanya biashara au kununua bidhaa sokoni.

Hii ni trela ya kubeba magari au car hauler trailer kama ilivyoandikwa. Trela hiyo ni ya blue na imepakia magari kadhaa. Inaonekana kuwa nje ya jengo la viwanda na mandhari inaonyesha muundo wa kibiashara au kiwanda nyuma.

Kuna mwanamume ambaye amevalia shati lake nyeupe likiwa na maandishi ya rangi nyeusi kwenye kifua chake. Huku ameshikilia kikombe chake cha plastiki huku akikaa kumwaga kitu fulani kutoka kwa mkebe ya plastiki. Pia amevalia saa ya chuma.

Kuna mkono ya mtu ikishika au ikichukua noti za pesa, ambazo zinaonekana kuwa noti za elfu moja za kenya. Noti hizo zimepangwa kwa wingi ndani ya bahasha au draw zikionekana kama zimetolewa kutoka ATM au kaunta ya benki au sehemu nyingine ya kutoa pesa taslimu.

Hili ni eneo au mtaa wa kufanya biashara. Kuna duka moja ambalo mlango wake umepakwa rangi ya kijani kibichi, huku Mpesa imeandikwa kwa herufi kubwa wakitumia rangi nyeupe. Pia kuna chupa zingine zinaonekana kua ni vya maji ya kunywa.

Hili ni gari la kuvuta likibeba gari lingine la kifahari lenye rangi ya blue . Gari la kuvuta linaonekana kuwa aina ya van ilibadilishwa kuwa lori ndogo la kubeba magari, likiwa na jukwaa la chuma lililowekwa nyuma. Gari la blue linaonekana kuwa ya kisasa na la kimchezo limewekwa salama juu ya jukwaa la gari la kuvuta.

Hili ni eneo ambapo kuna magari mawili ya rangi tofauti . Moja ikiwa ni gari nyeusi na nyingine gari nyeupe. Kuna pia mtu ambayo amevalia shati lake la punda milia na nywele inaonekana kuashiria kuwa ni mwanamke . Pia Kuna miti ambazo zilipandwa na zingine zikiwa zinaweza kuwa zimemea kivyao.

Linaonyesha bodi ya viwango vya kubadilisha fedha za kigeni inayopatikana mara nyingi katika maduka ya kubadilisha fedha au benki. Sehemu kuu ni chedwali lenye nguzo mbili kuu ya kununua na ya kuuza. Hizi zinaonyesha bei ambayo duka la kubadilisha fedha litanunua au kuuza sarafu fulani.

Kuna mwanaume ambae amevaalia shati nyekundu. Huku akikaa kuwa akona shida kwenye mkono wake kwa kuwa inaonekana amefungwa na pamba. Kuna mwanamke pia ambaye anakaa kuwa ni daktari na anamsaidia. Pia kuna nambari iliyoandikwa hapa iwapo mtu anataka usaidizi kulingana na kilichoandikwa (personal accident cover)

Hii ni soko au eneo la kuuza haswaa vyakula. Kuna vyakula vya aina tofauti, kuna viazi kuna mahindi kuna nyanya kuna maembe kuna ndizi na pia kuna karoti. Hapo juu kunaonekana kuwa kuna makaratasi ya kutumia kubeba mizigo inayo ning'inia kwenye mti mmoja iliyo katikati ya hili kibanda.

Hili ni eneo la soko au mahali pa kusambaza ambapo idadi kubwa ya vitungu imepakuliwa na kupangwa vimebandikwa nakupangwa vutunguu vimefungwa kwenye mifuko ya nyafu na vimepangwa katika marundo makubwa chini nyuma kuna Lori lenye rangi ya kijani linaonekana likipakua vitunguu vingine na kwa watu kadhaa wanaonekana wakishugulukia na mchakato wa kuingia na kupanga bidhaa hivi.

Hii ni programu ya simu ya M-Pesa, huduma ya kifedha inayotumika sana nchini Kenya. Juu kabisa kuna salio la accounti ya Mpesa ambalo ni elfu sitini na nane mia nane. Chini ya salio kuna taarifa kuhusu fuliza ikionyesha kiasi kinachopatikana yaani elfu therathini na nne mia tisa.

Kuna runda la maboga na maboga za aina tofauti kuna maboga makubwa mengine yakiwa na rangi ya kijani kibichi na manjano huku mengine yakiwa na rangi mbalimbali kama vile machungwa na kijani, chini kuna boga nyingine ndogo zenye umbo la beari zenye rangi nyepesi ya platnat au nyingine inayofanana.

Hii ni mwonyesho wa ukurasa wa kuingia kwa programu au tovuti iliyoitwa KopoKopo. KopoKopo ni huduma ya malipo na usimamizi wa biashara hasa inayolenga biashara ndogo na za kati. Kwenye ukurasa ya juu kuna sehemu ya kuingiza jina la mtumiaji neno siri nikumbuke, mimi si roboti

Hili ni soko ama eneo la biashara ya samaki kuna samaki wengi ambao wanaonekana kuwa imepigwa huku zikiwa zimewekwa juu ya meza. Kuna sinia moja kubwa iliyo na mafuta huku akiwa ameshikilia na mkono ya mtu ambaye sura yake haionekani.

hii ni marundo ya mabanda makubwa ya nguo au vitamba yaliyobanwa na kufungwa kwa kamba nyeusi kila bandle limefunikwa kwa wavu ama kitamba chepesi ninacho ruhusu rangi na ruaza mbali mbali za nguo ndani yake kuonekana rangi kama vile njano, nyekundu, buluu na kijani zinaonekana zikionyesha kuwa ni mchanganyiko wa nguo.

Hili ni gari ambayo imeegeshwa kando la Barabara, kwenye hili Gari Kuna kijisanduku kidogo ambayo imewekwa karibu na gurudumu ya nyuma kando yake Kuna maua na miti ambazo zimepandwa na pia Kuna mlango kubwa ambayo imepakwa rangi nyeusi.

Hili linaonekana kuwa ni eneo la biashara. Kuna duka ambayo imepakwa rangi ya kijani huku likiwa na maandishi iliyoandikwa kwa herufi kutumia rangi nyeupe. Maneno ambayo yameandikwa ni M-Pesa available here . Pia kuna maandishi mengine "Kai Shine Autopaints" iliyoandikwa juu ya dirisha la duka hilo.

Hili ni eneo la kufanya biashara kuna duka moja ambayo inaonekana kuwa wazi na kuna watu ambao wameketi ndani. Kwenye hili duka kuna maandiko ambayo yameandikwa kuwa kuna ?na pia kuna ng'ombe nyingine ambaye amechorwa kwenye ukuta ya hili duka.

Hili linakaa kuwa ni soko au eneo la kufanya biashara, ambapo tunapata kuwa kuna viungo mingi la matunda na zingine zikiwa ni vitu vya kupikia. Kuna nyanya, kuna dania, kuna pilipili hoho, kuna machungwa, kuna viazi. Pia tunaona kuwa kuna plastiki kingine kiko katikati ambayo iko na plastiki ingine inayotumika kupima maharagwe.

Huyu mwanaume amevalia suti nyeusi na shati lake nyeupe, huku akiangalia ndani ya gari flani iliyo na rangi nyeusi. Anaonekana kuwa ako na mtu ambaye anaongea pamoja aliye ndani ya gari hili.

Kuna mkono ambayo imeshikilia pesa hizi pesa ni ya noti elfu moja amabacho hutumika sana aswa katika nchi ya Kenya pia ako na kamba ya plastiki anataka kutumia kuifunga hii pesa anaonekana pia amevalia mavazi yake nyekundu huku ikiwa na rangi nyingine nyeusi.

Hii ni eneo la kufanya biashara. Kuna maduka nyingi ambazo zingine zimepakwa rangi ya kijani kwenye milango zao . Pia iko na maandishi ya herufi iliyoandikwa kwa rangi nyeupe kama M Pesa . Kuna mtu mmoja ambaye amesimama katika duka hilo huku akiwa ameshika kiuno chake.

Hili ni eneo wazi ambao Kuna magari mengi zilizoegeshwa eneo hili, Kuna magari iliyo na rangi nyeusi ingine rangi ya buluu na nyingine rangi nyeupe ,Kuna watu pia wako katika shughuli zao kuna moja ambaye amesimama karibu na gari ya rangi ya buluu huku amevalia longi yake iliyo na rangi ya bluu iliyo kolea, Ako na pia kofia kwenye kichwa chake.

Hili ni jengo kubwa ambalo limejengwa hasa ya kufanya biashara. Kwa muonekano kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa rangi nyeupe kama Hyundai. Na pia kuna magari aina ya hiyo Hyundai ambazo zimeegeshwa katika eneo hili kuonyesha kuwa labda hii ni pahali pa kufanya biashara ya kuuza magari.

Hii ni duka ya kuuza maziwa. Kuna bango moja kwenye paa lake iliyoandikwa kieni dairy products huku pia kukiwa kumechorwa ng'ombe ambaye ni ya maziwa. Kuna mama mmoja ambaye anaelekeza kutembea kuingia ndani ya hili duka.